Wachezaji wa soka ya walemavu wakiwa uwanjani. Baadhi wana mguu mmoja, wengine mkono mmoja, huku wengine wakitumia magongo. Licha ya changamoto zao, wanaonyesha kasi ,umoja na hali ya ushindi. Inatia moyo kuwa, ulemavu si kikwazo cha kushiriki mchezo kikamilifu.